Hii ni pasipoti ya jamhuri ya Kenya yenye nembo ya serikali juu. Ina picha ya mmiliki upande wa kushoto na taarifa binafsi upande wa kulia. Jina la kwanza limeandikwa Joshua, uraia ni wa Kenya, jinsia ni ya kiume na macho ya rangi nyeusi. Taarifa ya pekee imeandikwa kuwa na artistic , chini kuna maandishi ya mashine kwa usomaji wa kidijitali pamoja na bendera ya Kenya upande wa kulia.